Huu ni mtazamo wa angani wa kituo kikubwa cha umeme au kiwanda kinachoonekana kuwa na majengo na miundombinu ya umeme. Kulingana na matokewa ya utafutaji, hii inaweza kuwa sehemu ya mradi wa barabara kuu ya umeme.

Hiki ni kituo cha umeme au miundo mbinu ya usambazaji wa umeme ikiwa na nguzo kubwa za chuma na vifaa vya umeme kama vile transfoma. Inaonekana kuna wafanyikazi wawili karibu na majengo madogo ndani ya kituo hicho.

Huu ni kituo kidogo cha isinya ambacho ni sehemu ya mradi wa laini ya usambazaji wa umeme. Kituo hiki kidogo ni muhimu kwa kuunganisha na kusambaza umeme katika eneo hilo na pia kuwezesha ubadilishanaji wa umeme kati ya Kenya na nchi jirani.

Huu ni mandhari yenye nguzo za umeme na nyaya dhidi ya anga la machweo au mawio. Kuna mlima au vilima kwa umbali na pia sehemu ya gari inaonekana chini. Anga inaonekana kuwa ya rangi ya waridi na zambarau zikionyesha wakati wa jua inapochomoza au kutua.

Huu ni nguzo kubwa ya kusambaza umeme ikiwa imesimama dhidi ya anga la bluu lenye mawingu. Nguzo hii imetengenezwa kwa muundo wa chuma wenye umbo la kimiani na inatumika kubeba nyaya za umeme wa juu.

Huu ni mandhari ya jioni au alfajiri yenye anga la bluu na mawingu hafifu yenye rangi ya zambarau au waridi. Kutokana na mwanga wa jua chini kuna eneo kubwa la miti au vichaka vinavyoonekana kama msitu au shamba na juu yake kuna miundo mirefu.

Huu ni mandhari ya nje yenye anga la buluu hafifu. Mbele kuna jengo lenye paa la kijani kibichi na ukuta za rangi Isiyokolea. Nyuma ya jengo hilo kuna safu ya miti au msitu na nyuma yake kuna miundo miwili mirefu ya chuma.

Hili ni kituo ya umeme, kinajulikana kwa kuzalisha umeme kwa kutumia nishati ya jotoardhi. Kituo hichi kinazungukwa na mazingira ya mlima na mimea na barabara zinaoonekana zikielekea kwenye kituo hicho.

Huu ni maandari enye nguzo za umeme, zilizonyooka mbali zikiwa zimepangwa kwa safu juu ya vilima au eneo lenye miti. Anga limetawanyika upande mmoja ukiwa rangila bluu iliowazi na mawingu meupe na upande mwingine ikiwa na rangi ya machweo labda jua linazama au inachomoza.

Hawa ni kasa wawili wakubwa wanaofanana na kobe wa aldara , wakiwa wametembea chini. Kasa hao wana magamba yenye miundo wa kipekee, na wanapatikana kwenye eneo lenye udongo au mchanga.

Huyu ni mwanaume amesimama mbele ya kibanda chenye paa la nyasi akiwa amenyoosha mikono yake kando sana kwamba anakumbatia ma anajieleza. Kibanda hicho kina kuta za udongo na paa la nyasi na nyuma yake kuna miti mirefu.

Huu ni kundi kubwa la ndege wakiruka angani yenye rangi ya blue safi. Kundi kubwa la ndege wanaonekana kama wako katika safari au wanatafuta chakula. Anga ni safi na ni la rangi ya blue iliyokolea ikionyesha hali ya hewa ya nzuri.

Hawa ni kundi la pundamilia, wakitembea kwenye nyika yenye nyasi ,huku kukiwa na jiji kubwa likionekana nyuma kwa umbali. Hii inaweza kuwa hifadhi ya taifa ya wanyama, ambayo inajulikana kwa kuwa na wanyama pori karibu na jiji.

Huyu ni nyati. Hawa ni wanyama wakubwa na wenye nguvu wanaopatikana barani Afrika, hasa katika maeneo ya Savannah. Wana rangi nyeusi au kahawia iliyokolea na pembe kubwa zilizokunja nyuma.

Huu ni eneo la ardhi tupu na lenye miiba mingi chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Mbali kidogo kuna miti michache yenye miundo ya majengo yanayo onekana.

Hili ni eneo lililoharibika vibaya labda kutokana na mafuriko au uharibifu mwingine kuna kifuzi kingi na matope chini na miundo iliyoporomoka au kuharibika ikiwemo ile inayofanana na makaazi ya mabati. Mtu mmoja anaonekana amesimama katikati ya uharibifu huo.

Kuna mti mkubwa peke yake uliosimama karibu na ukingo wa maji. Mbele yake mti, kuna eneo la maji tulivu linaonekana kama mto au bwawa dogo. Anga lina mawingu meupe na ya kijivu, yakionyesha hali ya hewa tulivu.

Hili ni eneo lililoharibika sana, labda kutokana na vita au maafa. Kuna vifuzi vingi, mawe na vitambaa vilivyotawanyika kila mahali kuashiria uharibufu mkubwa.

Hawa ni kundi la pundamilia, wakivuka barabarani ya vumbi katika eneo la wazi, lenye nyasi na miti michache kwa umbali. Mandhari inaonekana kama mbuga ya wanyama pori au eneo la wazi la Savana.

Hizi ni mabomba makubwa ya blue yaliowekwa juu ya mfereji wa maji. Mabomba haya yanaonekana kutumika kusafirisha maji au kumiminika kingine, na yamejengwa juu ya nguzo za saruji zinazovuka mfereji huo.

Huu ni mfereji mrefu mwembamba wa maji au bomba la maji likipita kando ya ukuta mrefu. Unaonekana kama ukuta wa kuzuia au ukuta wa kubakisha udongo. Udongo au ardhi kando ya mfereji inaonekana kuwa imechimbwa au ni sehemu ya ujenzi.

Hawa ni simba wawili. Simba ndume mwenye manyoya mengi shingoni na simba jike wamesimama karibu sana katika eneo lenye nyasi. Mandhari inaonyesha kuwa ya msitu kutokana na nyasi mingi na miti kwa umbali.

Hawa ni kundi la watu wa kimasai wakiwa wamekusanyika huku wanaume wawili wakiruka juu wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni jambo linaloashiria densi ya huduma inayojulikana kama densi ya kuruka ya kimasai. Wengi wamesimama wakitazama wakiwa wamevalia nguo zenye rangi mbali mbali za kitamaduni za kimasai.

Hili ni sanamu ya watu wawili huenda wanaume wakiwa wameshikana mikono au wakishiriki katika aina fulani ya mawasiliano ya karibu. Sanamu hii imewekwa kwenye msingi wa mawe na kuna bango lenye maandishi mbele yake.

Huu ni mazingira ya asili yenye mto au ziwa lenye utulivu likizungukwa na miti mirefu na mimea mingi yenye majani mabichi. Anga lina mawingu meupe na buluu iliyokolea ikionyesha hali ya hewa tulivu.

Hawa ni kundi la watu, wanafunzi na watu wazima wakiwa nje karibu na majengo ya shule wakijihusisha na upandaji miti au miche. Watu kadhaa wamesimama wakiwa wamekusanyika karibu na miche midogo iliyopangwa chini huku mmoja wa watu wazima wakionekana kuelezea au kutoa maelezo.

Huyu ni mjusi wa aina ya ngano. Mjusi huyu anaonekana amekaa juu ya mbao na nyuma yake kuna ua au chuma au wavu. Rangi zake zinaweza kutofautiana lakini kwa kawaida huwa na kichwa chenye rangi angavu kama vile njano au machungwa na mwili wenye rangi ya kijivu au bluu iliokolea. Mara nyingi hukua na madoadoa mepesi.

Hawa ni kundi la watu waliovalia nguo za kitamaduni wakionekana kucheza au kutumbuiza ndani ya ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya watazamaji. Watu hawa wanaonekana kuwa na mavazi na mapambo ya kichwani yenye rangi nyepesi. Na baadhi yao wamevaa nguo zenye rangi ya machungwa.

Huyu ni mwanamume aliyevaa sare ya kazi, labda mfanyakazi wa usafi au wa barabara, akisimama mbele ya makazi yasiyo rasmi au kijiji chenye nyumba zilizojengwa kwenye mlima. Anaonekana akitoa ishara kwa mkono wake wa kushoto.

Huyu ni kobe mkubwa anayeonekana kuwa aina ya kobe chui. Kobe huyu anakanda lenye muundo wa kipekee na rangi ya kahawia iliyokorea na michirizi myeusi ikimsaidia kujificha vizuri katika mazingira yake. Anazungukwa na mimea ya kijani kibichi na amakaa kwenye udongo au mawe madogo madogo.

Huyu ni mbala. Mbala huyu ana rangi ya kahawia nyekundu kwa juu na tumbo jeupe. Ana pembe ndefu zilizopinda nyuma ambazo huonekana kwa ndume. Mnyama huyu anaonekana akitembea kwenye njia ya udongo labda katika eneo la Savannah au msitu wa wazi na majengo yasiyoeleweka yakionekana kwa umbali nyuma.

Hawa ni wanafunzi wakiwa kwenye maabara ya kompyuta wakijifunza. Wamekaa mbele ya kompyuta na mmoja wao anaonekana akifanya kazi kwenye kompyuta iliyo na picha ya mazungumzo au programu ya kujifunzia. Wote wamevaa sare za shule za rangi ya bluu.

Nyani wa rangi kijivu anayefahamika kama nyani zituni. Nyani huyu ameketi chini na anaonekana akishika kitu chenye rangi nyeupe labda chakula mkononi mwake. Karibu naye, kuna majani ya kijani kibichi. Nyani zituni ni species ya nyani anayepatikana sana barani Afrika.

Huu ni makaazi duni labda kama Kibera, nchini ya Kenya, likiwa na mazingira machafu. Katika picha, kuna mto uliochafuliwa sana na takataka za aina mbalimbali zikiwemo chupa za plastiki na uchafu mwingine. Karibu na mto huo kuna vibanda vilivyojengwa kwa mabati vinaashiria makaazi yasiyomo rasmi.

Huyu ni mnyama anayefanana na mamba au alligator . Amelala kwenye nyasi karibu na eneo lenye maji na mawe. Inaonekana kuwa katika mazingira ya asili, labda karibu na bwawa au mto mdogo.

Huyu ni simba jike akiwa ameketi katikati ya nyasi ndefu labda katika savannah . Simba jike anaonekana akitazama upande mmoja na anga la buluu linaonekana kwa umbali kuonyesha ama kuashiria ni mchana.

Huu ni mto chafu ukiwa na takataka mbalimbali kama vile mifuko na vitambaa vilivyotupwa ndani ya maji na kwenye kingo zake. Hii inaonyesha uchafu wa mazingira. Pande zote za mto zimefunikwa na mimea minene na vichaka vikionyesha mazingira asili ambayo yameathiriwa na shughuli za binadamu. Nyuma ya mimea kuna majengo marefu yanayofanana na maghala au viwanda.

Huu ni eneo la makazi duni la mtaa wa mabanda. Inaonyesha nyumba nyingi zilizojengwa kwa vifaa mbalimbali kama mabati na matofali za udongo zikiwa zimepangwa kwa wingi katika ardhi isiyo tambarare. Kuna matakataka zilizorundika chini mbele ya nyumba zikionyesha hali duni ya usani na mazingira.

Huu ni udongo unapita katikati ya msitu mnene au eneo lenye miti mingi huku miti mirefu ikitanda pande zote mbili za barabara. Majani mabichi yamefunika ardhi kando ya barabara. Anga ni ya bluu na mawingu machache meupe.

Hawa ni kundi la tembo wachanga wengi wao wakiwa wamelala chini au wakicheza kwenye matope huku umati wa watu ukiwatazama nyuma. Inaonekana kama ni kituo cha kulea tembo yatima ambapo tembo huokolewa na kulewa kabla ya kurejeshwa porini.

Huyu ni kifaru aliyetulizwa akiwa amelala chini na watu kadhaa wakiwa wamezunguka, kifaru huyu na kitambaa kilicho fungwa kichwani na inaonekana kama oparesheni wa utambulisho au usalama wa wanyama pori unafanywa labda kama hile ya kuweka alama masikioni iliyofanywa huduma ya wanyama pori

Huyu ni mtu anayekunywa maji au kinywa maji kingine kutoka kwenye mfuko wa plastiki uliotundikwa kwenye mti. Mtu huyu ni kiasili ya afrika kwa kuonyesha uso wake nyeusi.

Huu ni nyani anayejulikana kama nyani wa rangi ya zaituni. Kwa Kiswahili anaitwa pia nyani. Wanapatikana sana katika maeneo ya Savannah msitu na maeneo yenye miti mingi barani Afrika. Wana pamba yenye rangi ya kijani kijivu au kahawia manjani. Pua yanayofanana na mbwa, taa zenye nguvu, meno makali na manyoya mazito.

Huyu ni nyati akiwa ndani ya maji labda akiwa akifurahia kutulia au kunywa maji, madhari ya nyuma yanaokana kuwa ardhi kafu na mimea kando ya maji, chini ya anga ya blue na mawingu machache meupe.

Huyu ni twiga anayetembea kwenye barabara ya vumbi mbele ya gari jeupe la safari. Nyuma yake kuna majengo ya jiji yanaonekana kwa mbali. Anga iko wazi kuonyesha ni mchana.

Huyu ni mnyama mkubwa mwenye nguvu na anayepatina sana para Afrika hasa maeneo ya Savana na msitu. Nyati huyu ana rangi nyeusi na uturingi iliookolea. Pembe kubwa zinajingunja kuelekea juu na nje na mwili imara. Mara nyingi upatikana karibu na vianzo vya maji na maeneo enye nyazi mingi kwa ajili ya malisho.

Huyu ni twiga akiwa amesimama kwenye eneo lenye nyasi na vichaka labda katika mbuga ya wanyama au hifadhi. Twiga huyu ana madoa yake ya kipekee yanayofanana na vipande vya fugo ambayo ni sifa ya twiga ya maasai. ambayo pia inajulikana kama twiga kwa lugha ya kiswahili.

Huyu ni mwanamke ambaye ameketi chini ya mti mkubwa labda akifanya picnic au akipumzika. Amejifunika kwa blanketi ya kitambaa cheupe na kuna vitu vidogo vimewekwa mbele yake kama vile vikombe au vyombo vya kukula. Mazingira yanaonekana kuwa ya asili na ya majani mabichi.

Huu ni kundi la watu kadhaa wakifanya kazi ndani ya maji. Wakizungukwa na kile kinachoonekana kuwa uchafu au taka. Watu hao wamevaa nguo za kawaida na bidhaa yao wanaonekana wakishika vitu vinavyoweza kuwa sanaa au vifaa vya kusanya vitu. Mazingira yanaonekana kuwa na maji na udongo na kuna vitu vingi vinavyotawanyika kwenye maji.

Hizi ni mazingira inayo onekana kuwa lenye takataka nyingi na watu wengi. Eneo limejaa rundu la nguo au vitu vilivyo tupwa na kuna miundo isio rasmi au vibanda nyuma, ikionyesha mazingira ya makazi duni au soko la bidhaa la mitumba. Inaonekana kama watu wanachunguza au wanatafuta vitu kati ya takataka au bidhaa zilizo tupwa.

Hawa ni tembo wawili, mmoja akiwa mdogo, wakiwa katika mazingira ya asili yenye miti na udongo. Kuna watu wawili wakiwa wamepanda tembo, mwingine nyuma. Inaonekana ni eneo la hifadhi ya wanyama pori au kituo cha kulea tembo.

Hili ni mandhari ya kiasili, yenye miti, nyasi na wanyama. Kuna mbuni anayatembea na upande wa kushoto kidogo kuna wanyama wengine wanaofanana na swara au kalungu wadogo. Mandhari inaonekana kuwa na jua na mimea mingi.

Huu ni mazingira yaliyochafuka sana. Kuna mkondo mdogo wa maji unaojaa takataka na uchafu mwingi. Kando ya mkondo huu, ardhi pia imejaa rundo la takataka na mifuko ya plastiki. Upande wa kulia kuna wanyama wawili wakichunga katika takataka hizo. Nyuma ya kuna majengo yaliyojengwa kwa namna rahasi inayoashiria makazi duni au mtaa wa mabanda.

Hawa ni twiga kadhaa na watu wakiwalisha au kuwakuza. Twiga hao wengine katika kituo cha twiga au hifadhi nyingine ya wanyama pori. Watu wanaoonekana wakisimama kwenye jukwaa au kazi ili kufika twiga na kuiangalia nayo. Twiga hao wana rangi ya kahawia na madoa meupe sifa bainifu ya twiga.

Huu ni rundo kubwa la taka hasa mifuko ya plastiki ikiwa imetupwa nje katika eneo la wazi ambalo linaonekana kuwa karibu na maji au kwenye ardhi yenye mimea. Inaweza kuwasilisha tatizo la uchafu wa mazingira kutokana na taka ngumu hasa plastiki ambazo hazijatupwa ipasavyo.

Hawa ni kundi la watu wakiwemo wanafunzi na watu wazima wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Watu wawili wakiwa wamepiga magoti wanapanda mti huku wengine wamesimama wakiangaliana. Kuna pia ndoo ya maji ya kumwagilia mimea, chini karibu na wale wanao panda.

Huyu ni nyani. Mnyama anayepatikana mara nyingi barani Afrika. Ana manyoya mazito rangi ya kahawia na kijivu na anaweza kutembea kwa miguu minne. Mara nyingi huonekana kwa makundi makubwa na hupenda kula matunda, majani na wadudu.

Huu ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Katikati kuna matatu nyeusi ambao ni gari la usafiri wa umma nchini ikiwa na maandishi G na juu yake karibu na matatu kuna watu wakitembea na mwendeshaji pikipiki akiwa amesimama karibu na pikipiki yake.

Huu ni basi ya City Hoppa

Huu ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi, ikiwemo watu, gari na abiria na majengo yenye mabango. Baadhi ya mabango yanasomeka nissan sacco , Niko, Kiria Ini, pia kuna bango lenye neno exhibition .

Hawa ni watu kadhaa wakiwa karibu na basi la kijani kibichi, labda katika eneo la mijini au barabara. Kuna bango kubwa lenye maandishi mekundu na bluu nyuma yao. Watu wamevaa nguo za kawaida, na wawili kati yao wanaoneka kuwa wanawake waliovalia sare za bluu.

Huu ni matatu ambao ni basi ndogo la usafiri wa umma likiwa limeegeshwa barabarani katika mazingira ya jiji. Matatu hio ina rangi ya buluu na ina michoro mbalimbali yenye kuvutia. Watu wanaonekana wakipanda au kushuka kutoka matatu hio.

Huu ni kituo cha mafuta cha Total, kilicho na shughuli nyingi, ambapo kuna matatu kadhaa yaliyosimama. Watu wanaonekana wakitembea karibu na matatu hayo, na pia kuna mtu mmoja ameketi kwenye pikipiki akiwa ameshikilia mwavuli wa rangi mbalimbali.

Huu ni mandhari ya mtaani, yenye majengo marefu upande wa nyuma na magari mawili, yanaonekana kuwa matatu au mabasi madogo yaliyosimama mbele. Kwenye moja wa magari hayo, kuna neno tansman, linaonekana wazi. Kuna watu pia wamesimama karibu na magari hayo.

Huu ni barabara kuu yenye magari na mabasi la bluu, likiwa upande wa kushoto. Kuna alama za barabarani zenye maelezo juu ya barabara na mimea au nyasi zimeota kando ya barabara. Mbali kidogo, kuna majengo yanayoonekana.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, ikiwa na mabasi kadhaa, yanaonekana kama matatu, yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole. Nyuma kuna majengo marefu na miti, ikionyesha mazingira ya mjini.

Huu ni mandhari ya barabara yenye majengo na magari. Kuna bango lenye maandishi Kericho, Kisumu, Kakamega, ambayo ni majina ya mijini Kenya. Magari yanaonekana yamefurika barabarani.

Huu ni basi la kijani kibichi lenye maandishi ya citi hoppa likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na basi hilo na pia miti na majengo yanaonekana kwa mbali. Anga ni wazi kuashiria ni mchana.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna mabasi ya abiria yaliyoegeshwa, na watu wengi wanaonekana wakitembea barabarani. Majengo marefu yanaonekana pande zote za barabara, na anga linaonekana kuwa la mawingu kidogo, au lina jua kali. Mandhari inaonekana kuwa ya mjini, na yenye msongamano wa magari na watu.

Hili na basi la rangi ya zambarau likiwa limeekeshwa barabarani na watu wengi wakiwa karibu nalo. Baadhi yao wakionekana kushuka au kupanda. Kuna miti ya kijani kibichi nyuma ya basi. Na magari mengine yanaonekana kwa umbali.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi, labda mtaani au karibu na kituo cha usafiri. Watu kadhaa wako karibu na gari hilo na pia wengine wanasimama barabarani. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini na majengo na nguzo ya taa zinaonekana nyuma.

Huu ni basi la abiria lenye rangi ya zambarau na nyeupe likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana wakishuka au wakipanda basi hilo, huku mwanamke mmoja akiwa amesimama karibu na mabasi upande wa kulia. Kuna nguzo ndogo za barabarani zilizopangwa kando ya njia.

Huu ni barabara lenye magari, pikipiki na watu wanatembea. Kuna jengo refu na miti upande wa kushoto wa barabara, na alama ya barabara yenye ishara ya ndege katikati. Magari yanaonekana yakitembea kwenye barabara hiyo.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda katika jiji, katikati kuna matatu ya rangi ya mchungwa likiwa na watu karibu nalo. Upande wa kushoto kuna basi kubwa jekundu na upande wa kulia kuna watu kadhaa wamesimama au wakitembea. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na majengo ya mjini.

Huu ni eneo yenye shughuli nyingi mjini likionyesha basi au matatu likiwa limeegeshwa katikati au umati wa watu. Majengo ya ghrofa yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na gari hilo baadhi yao wakiwa wamevaa sare za kazi.

Hili ni barabara bana labda barabara kuu la lami upande wa kulia unaonyesha sehemu ya gari ikiwemo kioo cha pembeni na dirisha lililo funguliwa kidogo ,upande wa kushoto wa barabara kuna miti na mimea ikionyesha mazingira ya kijani kipiji mbali kidogo Kuna mapongo ya matangazo na miundo mingine

Hili ni daraja la waenda wa miguu likivuka barabara pana na lina muundo wa chuma na paa la rangi ya bluu ya wazi. Chini ya daraja kuna barabara yenye magari machache na upande mmoja kuna njia ya waenda kwa miguu ambapo watu wachache wanaonekana wakipita.

Huyu ni mtu ambaye amesima mbele ya basi la abiria ambalo linaonekana kuwa matatu. Basi hilo lina rangi ya bluu na nyeupe. Pua kuna maandishi ya metro upande wa basi. Mtu huyo amevaa koti lenye kofia na ameelekea mgongo wake wake kwa kamera akitazama kuelekea kwenye basi.

Haya ni basi mawili yaliyopakwa rangi ya njano na bluu yakiwa yameegeshwa au yakisonga polepole barabarani. Moja inaonekana upande wa kushoto na jingine upande wa kulia. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara au katikati ya barabara, wengine wanaonekana wakiwa wamevalia sare zinazofanana na za wafanyakazi.

Huu ni makutano ya barabara yenye taa trafiki na majengo marefu nyuma, kuna basi jeusi linaonekana upande wa kulia na ishara ya barabara ya rangi ya samawati na nyeupe yenye maandishi upande wa kushoto, juu ya taa za trafiki kuna nguzo yenye vifaa vya mawasiliano labda antenna za simu.

Huu ni treni nyeupe iliyonyuma ya uzio wa wavu. Mandhari ya myuma yanaonekana kuwa wazi na kunaweza kuwa na miti au mimea mengine kwa umbali. Wavu ambao unaonekana mbele na kufanya mtazamo wa treni isionekane wazi kabisa.

Hawa ni kundi la watu watatu au wawili wakitembea karibu na magari yaliyoegeshwa kwenye barabara, huku kukiwa na majengo nyuma. Watu hawa wawili wanaonekana kuwa maafisa wa polisi wa trafiki.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi nchini labda kituo cha matatu au barabara yenye watu wengi. Kuna watu kadhaa wamesimama na kutembea na pia kuna matatu yenye ishara inayo someka Nakuru Direct . Nyuma ya matatu kuna jengo la ishara ya Safaricom. Kuna dalili ya biashara au shughuli ya kibiashara karibu na jengo la Safaricom.

Huu ni barabara pana yenye magari yanayotembea. Kuna magari kadhaa barabarani ikiwemo basi la kijani kibichi upande wa kushoto na magari mengine madogo meupe na meusi pia kuna pikipiki moja inayoonekana. Upande wa kushoto wa barabara, kuna njia ya watembea wa miguu.

Hili ni barabara yenye ishara za barabarani na magari. Kuna ishara mbili za kivukio cha watembea kwa miguu. Basi la kijani, linaonekana upande wa kulia wa barabara, na kuna magari mengine meupe, na ya machungwa, mbele kidogo.

Hili ni matatu nyeupe iliyopambwa kwa maandishi kamili likionyesha kuwa ni gari la usafiri wa uma. Watu kadhaa wanaonekana ikiwemo mwanamke aliyevaa nguo ya buluu amesimama karibu na matatu na mtu mwingine ameketi karibu na begi kubwa la rangi ya samawati. Kuna mabanda ya soko au bidhaa zilizopangwa chini na majengo yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mjini.

Huu ni basi dogo la abiria, ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu. Likiwa limeegeshwa barabarani. Watu wawili, wanaonekana wamesimama karibu na basi. Mmoja wao, akionekana kuongea na mtu mwingine nyuma ya basi. Kuna majengo na miti ikionyesha mazingira ya mjini.

Hili ni orodha maeneo kadhaa yaliyomo kando ya barabara ya Ngong', Nairobi, inayoashiria njia magari inayopitia. Super Metro ni gari au jina ya kibiashara. Hospitali ya Optic iliyoko Ngong' road, huenda inarejelea Prestige Plaza, eneo lenye lilo jina hilo. Adams inaweza kuwa hoteli au eneo lingine linalojulikana.

Haya ni makutano ya barabara yenye taa za trafiki. Kuna magari kadhaa barabarani, ikuwemo lori la kuchanganya saruji. Watu wawili wanaonekana kuwa maafisa wa polisi. Wamesimama karibu na nguzo za taa za trafiki.

Huu ni basi kubwa la abiria, ambalo linaonekana kuwa na, la umma, likiwa limegeshwa, au kutembea polepole kando ya barabara. Watu kadhaa wanaonekana kutembea karibu na basi hilo, na pia ndani ya basi. Rangi ya basi ni ya waridi, au zambarau iliokolea.

Huu ni barabara yenye shughuli nyingi, inaonekana kuwa jiji. Kuna gari ilioandikwa amazing kwa herufi kubwa upande wake na linaonekana huwa na mabango ya matangazo. Kuna watu kadhaa wamesimama karibu na asi na kutembea barabarani. Nyuma ya basi kuna majengo marefu yanayoashiria mazingira ya mjini.

Hili ni treni iliyosimama nyuma ya uzio wa wavu wa chuma. Treni hio ina rangi nyeupe na mistari ya zambarau au kahawia. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mimea na anga ni angavu.

Hizi ni magari mawili meupe ya abiria yanayojulikana kama matatu nchini yakiwa yameegeshwa barabarani. Magari haya yana mistari ya njano kando yake na yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma. Kwenye gari ya kulia kuna maandishi yanayosomeka Kifala na Mombasa. Nyuma ya magari hayo kuna majengo yenye mabango mbalimbali.

Kifaa hiki hutumika kutoa maji kutoka ardhini. Kwa kawaida, hutumika kisimani kwa kutumia nguvu za mikono. Kwa kusukuma pin ya pump juu na chini, maji hupandishwa kutoka chini ya ardhi hadi juu.

Huu ni mkondo mwebamba wa maji pengine mto mdogo au mfereji uliokatikati ya kingo mbili za ardhi zenye kisa. Maji yanaonekana kuwa chafu kutokana na udongo uliochimbwa.

Hili ni rundi la kubwa la takataka na uchafu katika eneo ya wazi, likionyesha tatizo la uchafuzi wa mazingira. Kuna milima ya takataka ikiwemo plastiki na vitu vingine vinvyoonekana kutupwa ovyo.

Hiki ni chumba chenye mfumo wa mabomba na chumbo kikubwa cha bluu kinachoonekana kama cha maji au kichungio kilicho unganishwa na mabomba ya chuma na pia ndoo nyeupe jini upande wa kulia wa mfumo huu.

Haya ni matanki mawili makubwa ya kuhifadhi maji yaliyowekwa kwenye sehemu ya saruji. Matanki haya yameunganishwa na mfumo wa mabomba ya kijani yanaonekana chini yakisambaza maji.

Huu ni rundu la mabomba ya PCV ilio pangwa vizuri. Mabomba haya yanatumiwa sana kwa mabomba ya nyumbani na viwandani. Yamepangwa kwa usawa na kuunda safu za duara. Inaonekana kutoka mwisho kwa kila bomba.